Chapa ya tangazo ya standard benki, ikiwa na picha ya mnyama pori aina ya pundamilia, pamoja na maelezo ya jinsi ya kufungua akaunti na kutuma maombi mbalimbali kama vile ya mkopo katika benki hiyo.

Chapa ya tangazo la "Absa bank", lililo na rangi nyekundu pamoja na picha ya mwanamke aliyevaa fulana nyeupe na aproni, huku ameshika hela mikononi mwake. Pembeni kuna maelezo ya kuweka, kutoa na kulipa bili kupitia mawakala wa benki hiyo.

Wanawake wawili wakiwa katika chumba kikubwa kilicho na televisheni pamoja na mwanga hafifu, wamekaa kwenye kiti huku meza yao ikiwa na chupa zenye vinywaji mbalimbali, mwanamke mmoja aliyevaa sweta jekundu ambaye ni mhudumu akiwaongezea vinywaji vingine katika meza yao.

Gari dogo lenye rangi nyeupe na nyeusi pamoja na magari mengine mengi yenye rangi tofautitofauti, yamewekwa katika eneo la wazi linalotumika katika biashara ya magari, ili yawavutie wateja waweze kuyanunua.

Magari madogo matatu; yenye rangi nyeusi, yakiwa yamewekwa katika eneo la wazi, lililozingushiwa uzio uliojengwa kwa matofali pamoja na senyenge. Yanauzwa pamoja na magari mengine.

Magari madogo, yakiwa yamepangwa vizuri katika mstari, huku nyuma yake kukiwa na magari mengine makubwa nyenye rangi nyeupe, yote yapo sehemu, ambayo inatumika katika kuyauzia na magari haya yapo tayari kwa ajili ya kununuliwa.

Gari jeupe lipo katika sehemu iliyo tengenezwa vizuri na inatumika katika uuzaji na usambazaji wa magari ya kisasa, Huku katika sehemu hiyo kukiwa na magari mengine ambayo kwa pamoja yanasubili kuuzwa.

Magari madogo yenye rangi nyeusi, yamewekwa katika sehemu kubwa na ya kisasa, inayotumika katika biashara ya magari. Huku magari hayo yakiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa kwa wateja wanao yahitaji.

Gari mpya ndogo aina ya "Toyota Rava foo", imewekwa sehemu ya nje, iliyozungukwa na miti pamoja na magari mengine. Sehemu hii inatumika katika biashara ya kuuzia magari.

Mashine ndogo ya kisasa imewekwa katika chumba kilichobandikwa karatasi za rangi nyekundu ina rangi ya bluu, maandishi mbalimbali pamoja na picha za ng'ombe inatumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa huku sehemu ya kukingia ikiwa imeachwa wazi.

Mashine ndogo ya kisasa, yenye rangi na maandishi tofauti tofauti, pamoja na picha ya ng’ombe imewekwa katika eneo la nje, inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng’ombe.

Duka linaloitwa "Mahu Juhudi";linalotumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe, limefunguliwa na ndani kuna mtu mmoja amekaa kwenye viti vya plastiki, pia kuna mashine, jokofu na chombo ambacho kinatumika kutunzia maziwa.

Mashine ndogo ya kisasa iliyopo ndani ya duka. Ina rangi nyeupe na bluu, ina maandishi tofautitofauti. Imechorwa picha ya mtoto aliyeshika kikombe, inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe. Pembeni kukiwa na mashine, nyingine pamoja na shelfu zilizo na bidhaa tofautitofauti.

Mwanaume mmoja akijihudumia katika mashine kubwa na ya kisasa; yenye rangi ya bluu na kijani pamoja na maandishi mbalimbali na picha za ng’ombe. Mashine hii inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng’ombe.

Mashine ndogo ya kisasa, iliyo na rangi ya buluu pamoja na kijani, ina maandishi, picha ya mtoto pamoja na ng'ombe. Imewekwa katika eneo la wazi na mlango wake ukiwa umefunguliwa. Inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama na kushika mlango wa mashine ya kiautomatiki yenye rangi ya bluu, maandishi pamoja na picha za ng’ombe inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng’ombe imewekwa katika chumba kidogo.

Mashine ndogo ya kisasa iliyo na maandishi yenye rangi tofautitofauti, picha za ng'ombe pamoja na mtoto anaekunywa maziwa. Imewekwa eneo la nje na hutumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, mashine hii mteja anaweza kujihudumia mwenyewe.

Mashine ndogo ya kisasa ikiwa imewekwa katika chumba; ina rangi nyeupe, nyekundu na bluu. Imechorwa picha ya ng'ombe na ina maandishi yenye rangi tofauti tofauti. Inatumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe. Huku sehemu ya juu ya kukingia ikiwa ina jagi lenye rangi nyeupe.

Wanaume watatu waliovaa mavazi tofauti tofauti wakiwa katika duka wakisukuma mashine ya kisasa, inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe pembeni kukiwa na shelfu yenye bidhaa mbalimbali.

Wanaume wawili wapo katika duka wamesimama mbele ya mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng’ombe. Huku mmoja akitoa maelekezo ya jinsi ya kuitumia na mwingine akiwa ameweka mkono sehemu ya kukingia maziwa.

Mashine ndogo ya kiautomatiki yenye rangi nyeupe na bluu ina maandishi pamoja na picha ya mtoto, imewekwa ndani ya chumba inatumika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ngo’mbe.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama nje ya dirisha la duka linaloitwa "kiemi", linalotumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng’ombe. Anasubiri kuhudumiwa na mhudumu wa duka hilo, huku mlango ukiwa umeachwa wazi.

Mwanaume mmoja aliyevaa fulana yenye rangi nyeupe amesimama mbele ya mashine ya kiotomatiki, iliyo na rangi nyeupe na bluu inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng’ombe. Ameweka mikono sehemu ya kukingia maziwa.

Watu tofautitofauti wakiwa nje ya duka linalo uza bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe, huku watu wawili mmoja akiwa amevaa koti refu jeusi wamesimama mlangoni mwa duka hilo wakisubili kuhudumiwa na muhudumu.

Chumba kidogo kilichopakwa rangi ya bluu, kina mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe. Pembeni yake kukiwa na jokofu dogo, lenye chupa za plastiki ambazo zina bidhaa mbalimbali za maziwa.

Duka kubwa linalotumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe, limezinduliwa. Na ndani kuna wateja wengi wakiwa wamesimama, wakisubiri kupewa huduma na mhudumu wa duka hilo.

Mashine kubwa ya kisasa iliyo na milango miwili inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, imewekwa katika chumba kilichopakwa rangi nyeupe pamoja na picha za bidhaa zingine zinazouzwa sehemu hiyo.

Mwanaume mmoja aliyevaa sweta la rangi nyekundu, akiwa anaingia katika duka linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe, ili apate kuhudumiwa na muhudumu wa duka hilo.

Mashine ndogo ya kisasa, inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe ina rangi ya bluu, pia imechorwa picha ya ng'ombe mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Mashine hii imewekewa kwenye chumba kidogo chenye mlango wa kijani na ukuta mweupe.

Duka linalotumika katika uuzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe, huku nje likiwa limepakwa rangi ya bluu na nyeupe, pamoja na bango kubwa lililo na jina la duka pamoja na bidhaa zinazouzwa.

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe imewekwa nje, huku mwanaume mmoja aliyeva shati jeupe na kushika karatasi mkononi akiwaelekeza watu namna ya kutumia mashine hiyo.

Mashine inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, ikiwa imewekwa nje ya duka, ina michoro na rangi mbalimbali na maelezo ya aina ya maziwa yanotolewa hapo.

Mwanamke mmoja akiwa amesimama mlangoni mwa duka, linaloitwa mikumbene, ambalo linatumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa ya ngombe, huku pembeni kukiwa na maduka mengine ambayo yamefungwa na moja likiwa wazi.

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, imewekwa sehemu ya nje. Imechorwa picha ya ng'ombe, pamoja na maandishi mbalimbali. Mashine hii humsaidia mteja kujihudumia mwenyewe bila ya mhudumu.

Mashine ya kisasa, inayotumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ngombe ipo ndani ya chumba, ina rangi nyeupe na bluu pamoja na picha za ngombe zenye madoa meupe na meusi. pembeni kuna mashine ndogo ambayo inayotumika kuuzia maji ya kunywa.

Duka dogo lililopakwa rangi nyeupe na bluu, na kuchorwa picha ya ng'ombe linatumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe. Ndani kukiwa na mtu amekaa kwenye kiti na bidhaa zilizopangwa vizuri.

Mashine ndogo, inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng`ombe. Ina picha na michoro mbalimbali iliyoandikwa kwa rangi tofautitofauti, imewekwa ndani ya chumba. Pembeni kuna meza ya mbao ambayo ina vitu mbalimbali juu yake.

Mwanaume mmoja, akiwa amesimama nje ya duka dogo linalotumika kuuza bidhaa mbalimbali zinazotokana na maziwa ya ng"ombe, akisubiri kuhudumiwa na mhudumu wa duka hilo

Mashine kubwa ya kisasa yenye rangi nyeupe na bluu, iliyochorwa picha ya ng'ombe, anayekula majani mwenye madoa meupe na meusi. Mashine hii inatumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, imewekwa ndani ya chumba kikubwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati la rangi ya zambarau akijihudumia katika mashine ya kisasa inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe. Ameweka kikombe chenye rangi ya bluu sehemu ya kukingia maziwa hayo.

Mashine ndogo inayotumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng`ombe, ipo ndani ya chumba ina rangi nyeupe na bluu pamoja na picha yang`ombe, pembeni kuna mashine nyingine mbili zinazotumika katika kuuzia mafuta ya kupikia.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama mlangoni mwa duka, linalotumika kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe; ambalo ukuta wake umepakwa rangi nyeupe na nyeusi, huku mlango na dirisha vikiwa na rangi ya bluu.

Chumba kina mashine ya kisasa iliyopakwa rangi ya bluu na picha ya ng'ombe pamoja na glasi yenye maziwa, inatumika kukuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe.

Mashine kubwa ya kisasa inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, ina rangi ya bluu na nyeupe. Imechorwa picha ya ng'ombe anayekula majani, mwenye rangi nyeupe na nyeusi. Pembeni yake kukiwa na chombo kikubwa kilichojaa maziwa. Mbele ya mashine hii kuna kiti kidogo cha plastiki chenye rangi ya kijani.

Watu watano wamesimama nje ya duka la kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe, wakisubiri kuhudumiwa na mhudumu, aliye ndani ya duka hilo. Pia ndani, kuna mashine inayotumika kuhifadhia na kuuzia maziwa.

Mashine ndogo inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ngombe, imewekwa nje ya duka, imechorwa picha ya ngombe mwenye madoa meupe na meusi, huku maandishi yake yakiwa na rangi nyeupe.

Duka linaloitwa 'Yusinta milki' kwa nje likiwa na vitu mbalimbali, kama vile ndoo na madumu linatumika kuuzia bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe huku ndani kukiwa na watu wawili waliokaa katika viti ya plastiki.

Mashine ndogo ya kisasa, inayotumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe, imewekwa katika chumba. Mashine hii inamsaidia mteja kujihudumia mwenyewe na kufanya malipo kwa njia ya kadi au fedha taslimu.

Duka dogo liitwalo "MACHANI", limepakwa rangi nyeupe na ya maziwa. Linatumika katika kuuzia bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe. Huku kukiwa na watu wawili nje, mmoja aliyebeba mtoto mdogo na mwingine ameshika baiskeli, wanasubiri kupewa huduma.

Mashine ndogo ya kisasa yenye rangi mbalimbali inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe, imewekwa nje ya duka. Huku kwa ndani kukionekana mwanaume mmoja aliyesimama. Mteja anaweza kujihudumia katika mashine hii.

Mashine ndogo inayotumika katika kuhifadhia na kuuzia bidhaa za maziwa ya ng'ombe imewekwa ndani ya chumba, mashine hiyo ina michoro na maelezo mbalimbali, yaliyo katika rangi tofauti tofauti.

Mwanaume mmoja, akiwa amesimama na kushika mashine ndogo ya kisasa inayotumika katika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe yenye rangi nyeupe na bluu pamoja na michoro mbalimbali. Mashine hii imewekwa nje ya duka na sehemu ya juu, ikiwa na jagi lenye rangi nyeupe.

Mwanaume mmoja akiwa amesimama kwenye dirisha la duka linaloitwa "HERMES" linalouza bidhaa mbalimbali zitokanazo na maziwa ya ng'ombe, anasubiri kuhudumiwa huku mlango wa duka hilo ukiwa wazi na ndani kukiwa na watu.

Mwanamke mmoja aliyevaa sweta, yupo ndani ya duka lenye bidhaa mbalimbali, zilizopangwa katika shelfu na kutundikwa, akichuja maziwa ya ng'ombe, kutoka kwenye chombo na kuyaweka kwenye jagi, ili aweze kumhudumia mteja.

Mashine ndogo ya kisasa, inayotumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe, imechorwa michoro mbalimbali na kuandikwa. Pembeni kukiwa na mashine nyingine ndogo inayotumika kuuzia mafuta ya kupikia, zote zimewekwa nje ya duka.

Mwanaume mmoja, akijihudumia katika mashine kubwa yenye rangi nyeupe na bluu, inayotumika katika kuhifadhia na kuuzia maziwa ya ng'ombe. Pembeni kuna mwanamke aliyevaa shati jeupe, wote wakiwa katika chumba.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe, kama vile maziwa freshi na mtindi, limefunguliwa. Kuna mwanaume mmoja aliyesimama mlangoni, akisubiri kupewa huduma na mhudumu wa duka hilo.

Watu watano wakiwa wamesimama nje ya duka ambalo linafunguliwa rasmi kwa ajili ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe, huku wengine wakiwa kwa ndani. Duka hilo limepakwa rangi ya kijani, nyeupe na njano na lina bango kubwa lenye jina la duka hilo.

Chumba kidogo kinachotumika kama duka kimepakwa rangi nyeupe kwa ndani. Kuna mtu mmoja ambaye ni mhudumu wa duka hilo anauza bidhaa mbalimbali za maziwa ya ng'ombe. Nje ya duka hilo kumepakwa rangi ya bluu.

Chumba kidogo kilichotengenezwa kwa kisasa, kina mashine inayotumika kuuzia na kuhifadhia maziwa ya ng'ombe huku sehemu ya juu ikiwa imeachwa wazi kwa ajili ya kuweka chombo na kukinga maziwa. Juu ya mashine hiyo kuna jagi la kijani.

Duka kubwa lililopakwa rangi, lina samani pamoja na mapambo mbalimbali yaliyopangwa vizuri ili kuvutia wateja, kama vile, taa, picha za ukutani, makochi yenye rangi tofauti tofauti pamoja na mito yake, meza, viti na stuli.

Mwanamke mmoja akiwa katika eneo la wazi, akikata mbao ambazo zinatumika kutengenezea samani mbalimbali, kama vile: vitanda, makabati, viti na stuli ambazo zitauzwa kwa watumiaji. Pembeni kuna watu wawili, wanaoendelea kutengeneza samani hizo.

Vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao vimewekwa chaga na kupakwa rangi, vingine vikiwa na ngazi pamoja na sehemu ya juu na chini. Vimewekwa katika eneo la wazi linalotumika kama sehemu ya kuuzia samani mbalimbali; ili watu wazione na waweze kuvutiwa nazo na kuzinunua.

Eneo la nje ya nyumba limewekwa samani za aina mbalimbali kama vile makochi aina ya sofa yenye rangi ya bluu, mito, meza na kabati ambavyo vinauzwa, huku mwanaume mmoja akiwa amekaa katika kiti akiongea na simu.

Kochi refu na la kisasa lenye rangi ya kijivu lina mito yenye rangi tofautitofauti, limewekwa katika eneo la nje linalotumika kuuzia samani mbalimbali, ili wateja walione na waweze kulinunua.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha limepangwa vizuri, samani na mapambo mbalimbali kama vile: makochi, viti, makabati, vitanda vyenye magodoro, picha za ukutani na saa, ambazo zinauzwa kwa wateja wenye uhitaji tofautitofauti.

Mwanaume mmoja akiwa katika eneo la nje la duka la samani lililopangwa makochi aina ya sofa yenye rangi tofautitofauti kama vile kijivu na kahawia, yamewekwa eneo la nje ili yaweze kuvutia wateja.

Duka kubwa na la kisasa limepangwa vizuri mapambo pamoja na samani mbalimbali kama vile makochi, viti, makabati, picha za ukutani, mazuria, saa na vioo ambavyo vinauzwa kwa wateja wenye uhitaji tofauti tofauti.

Eneo la wazi zilizotengenezwa kwa mbao, kama vile pako ili kuvutia wateja wa eneo hili, linatumika katika kuuzia samani hizo.

Mafundi wawili wakutengeneza samani waliovaa mavazi ya bluu wakiranda na kukata mbao katika eneo la kazi ilikutengeneza samani mbalimbali zitakazo wavutia wateja. Huku nyuma yao kukiwa na kabati ambalo bado wanaendelea kulitengeneza.

Duka kubwa lililotengenezwa kisasa lina samani mbalimbali, kama vile: meza, viti, makabati, vitanda na makochi aina ya sofa. Zinauzwa na zimepangiliwa vizuri, ili zivutie wateja ambao watafika katika duka hilo.

Viti na meza vilivyochongwa kwa mbao na kupakwa rangi vizuri, huku meza ikiwa imekewa kioo kwa juu. Vyote vipo katika duka kubwa linalotumika katika kuuzia samani mbalimbali.

Duka kubwa lililo na taa lina samani za aina mbalimbali na mitindo tofautitofauti kama vile: masofa, meza, stuli na viti pamoja na maua na picha za ukutani ambavyo vyote vinauzwa katika duka hilo.

Kitanda kikubwa kilichotengenezwa kwa mbao kimepakwa rangi na kuwekwa chaga kipo katika eneo la wazi kwa ajili ya kuvutia wateja ili kukinunua, pembeni kukiwa na vifaa mbalimbali pamoja na mkokoteni.

Chumba kikubwa kilichopakwa rangi vizuri kinamwanga wa kutosha, kina samani mbalimbali zilizopangwa vizuri kama vile; vitanda vyenye magodoro pamoja na mito yake, meza na viti ambavyo vyote vinauzwa katika chumba hicho.

Makabati madogo mawili yenye droo, yaliyotengenezwa kwa mbao ngumu, na kupakwa rangi nyeupe na kahawia, yapo tayari kwa ajili ya kuuzwa, na watengeneza samani wa sehemu hiyo.

Duka kubwa lililojengwa kiasasa kwa vioo na mbao kubwa zenye rangi nyeusi, liitwalo "Ideal sofas" linatumika katika uuzaji wa samani mbalimbali kama vile viti venye bembea na vya kawaida makochi aina ya masofa vitanda meza pamoja na stuli.

Eneo la mbele ya ukuta uliopakwa rangi nyeupe, kuna samani ya aina ya makochi yaliyo tengenezwa katika mitindo tofautitofauti. Huku mengine, yakiwa yamewekewa mito. Eneo hili, linatumika kama sehemu ya kuuzia samani hizo.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao, na kuchongwa katika umbo zuri, imewekwa katika eneo la wazi. Ingawa bado haijapakwa rangi na kukamilika. Meza hii ikikamilika, itauzwa kwa mtu atakayeihitaji.

Chumba kilichotengenezwa vizuri kina samani aina ya makochi yenye rangi na mitindo tofauti tofauti na kuwekewa mito midogo na mikubwa, yamepangwa vizuri ili yaweze kuvutia wateja ambao watayanunua.

Sehemu ya chumba kukiwa na viti, meza pamoja na kabati vilivyotengenezwa kwa mbao na kupakwa rangi vizuri. vinauzwa na wauza samani wa sehemu hio.

Mwanamke mmoja amesimama mlangoni mwa duka la kuuzia samani, lililojengwa kwa mabati. Huku nje kukiwa na kochi aina ya sofa na samani zingine mbalimbali, ambazo zinauzwa sehemu hiyo.

Wanaume wawili waliovaa nguo za rangi ya bluu wakiwa katika karakana, huku mmoja akiwa amesimama na mwingine akiranda ubao mdogo. Sehemu hiyo ina samani mbalimbali zilizotengenezwa kwa mbao, ambazo zikikamilika zitapelekwa mahali kwa ajili ya kuuzwa.

Ndani ya duka kubwa la kisasa la kuuzia samani mbalimbali, kama vile: vitanda vyenye magodoro, meza, viti aina ya sofa, vioo, maua pamoja na picha za ukutani vimepangwa na kuwekwa vizuri ili kuvutia wateja.

Wanawake wawili waliovaa sare maalumu ambao ni wahudumu wa hoteli wamesimama sehemu ya mapokezi. Wanamsikiliza mteja aliyefika hapo ili kupata huduma zinazotelewa hiyo.

Mwanamke mmoja akiwa amekaa katika kiti na kuegemea meza, yupo katika duka lililopakwa rangi nyeupe na lina bidhaa mbalimbali za majumbani, ambazo zimepangwa vizuri katika shelfu akisubiri wateja ili aweze kuwahudumia.

Eneo la duka la wazi lililo na bidhaa mbalimbali za chakula kama vile nyanya, bilinganya, mboga za majani na matango, zimepangwa vizuri ili ziweze kuvutia wateja kuna mwanamke mmoja aliyekaa katika kiti cha plastiki na mwanaume amesimama akichagua bidhaa hizo.

Duka lililopangwa vizuri bidhaa mbalimbali katika rafu kama vile juisi, soda, mchele, sukari na maji kuna mwanamke mmoja alievaa barakoa ambae nimuuzaji na mwanaume alievaa barakoa pia akichagua bidhaa kutoka kwenye duka hilo kwaajili ya kuzinunua.

Eneo la wazi, linalotumika kama soko, limepangwa bidhaa mbalimbali katika meza na vyombo tofautitofauti, kama vile: matikitimaji, ndizi, mananasi, na mapapai. Huku mwanaume mmoja aliyevaa kanzu akiwaonyesha bidhaa anazouza, wanawake wawili na watu wengine wakitembea katika barabara.

Wafanya biashara mbalimbali, wakiwa katika eneo la soko, wamepanga bidhaa zao vizuri kama vile nyanya, nazi, matango, samaki, maharage pamoja na mchele ambazo wanaziuza kwa wanunuzi wanaopita katika soko hilo.

Wanawake wawili wafanyabiashara wakiwa katika eneo la soko, huku wakiwa wanapanga vizuri bidhaa zao za matunda katika meza kama vile: machungwa, ndizi, mapapai, na matikiti maji, wakisubiri wateja.

Mwanamke na mwanaume wakiwa katika sehemu ya soko ambayo inauzwa vitu kama picha za ukutani, saa, vioo, na maua, wakichagua bidhaa hizo ili waweze kuzinunua.

Mwanamke mmoja akiwa amekaa katika sehemu ya soko kubwa, huku mezani akiwa ameweka matunda ya aina mbalimbali kama vile ndizi, maembe na mananasi ambayo anayauza. Nyuma yake kuna wafanyabiashara wengine wenye bidhaa mbalimbali.

Wafanyabiashara mbalimbali wakiwa katika eneo la soko ambalo wamepanga bidhaa zao katika vyombo tofautitofauti, wanauza bidhaa kama: vitunguu, nyanya, mananasi, kabichi, pamoja na matikiti maji.

Wafanyabiashara mbalimbali katika soko huku wengine wakiwa wamejifunika miavuli, wana bidhaa mbalimbali walizoziweka katika mifuko kama vile:mchele, karanga na mahindi ambazo wanaziuza kwa wateja.

Mwanamke mmoja aliyevaa koti la rangi ya kijani, akiwa amesimama na kushika machungwa kwenye genge lililo na bidhaa za matunda, kama vile: ndizi, matikiti maji, mapapai na matofaa, ambayo yamepagwa vizuri ili kuvutia wateja.

Sehemu ya soko kuna duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali za urembo, huku kukiwa na wahudumu wawili na wateja wengi wakiwa nje wamesimama wakisubiri kuhudumiwa ili waweze kununua mahitaji yao.

Sehemu ya soko kukiwa na watu wengi, walio simama na wengine wamekaa, huku mwanamke mmoja akiwa ameinama, akipanga vizurii bidhaa anazo ziuza kama vile viazi mviringo, nyanya pamoja na karoti.

Eneo la soko kukiwa na wafanyabiashara wengi, huku mwanaume mmoja alievaa kanzu, akiwa amekaa kwenye mfuko ulio na bidhaa anazouza, kama vile machungwa, vitunguu na bamia. Akimwonyesha na kumwekea kwenye mfuko bidhaa ambazo mteja kanunua

Mfanyakazi wa ofisi ya "PLATINUM" inayojihusisha katika utoaji wa mikopo kwa wafanyabiashara wadogo na wajasiriamali, amevaa nguo za rangi ya bluu na amekaa kwenye kiti akitumia kompyuta ya mezani kujaza taarifa mbalimbali.

Mwanaume mmoja alievalia vazi la suti, akiwa katika chumba kilichopo katika nyumba, ambacho kimepakwa rangia nyeupe na kuwekwa taa. Kina mlango na dirisha la kioo, chumba hiki kinaweza kutumika kama makazi au ofisi,

Duka kubwa lililo na mwanga wa kutosha, limepangwa vizuri bidhaa aina ya nguo kama mashati na masweta, yaliyowekwa katika makabati madogo na kutundikwa, zinauzwa; pia kuna punguzo la bei kwa asilimia arobaini. Duka hili lipo kwenye jengo kubwa lenye mkusanyiko wa maduka mengi.

Wahudumu wawili, waliokaa katika viti vya plastiki vyenye rangi nyeupe na mwingine akiwa amesimama, wakikagua wateja mbalimbali, wanaotaka kuingia kwenye jengo lililo na maduka tofautitofauti kwa ajili ya kufanya manunuzi ya mahitaji yao.

Watu wa jinsia tofauti wakiwa katika duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile mikoba, pochi, viatu vya kike na kiume wakichagua bidhaa hizo ili waweze kununua kulingana na mahitaji yao, sehemu hiyo inamkusanyiko wa maduka mengi.

Duka kubwa la kisasa lililopakwa rangi ya maziwa lina bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri katika mashelfu, kuna mwanamke mmoja akiwa ameshika kikapu anachagua bidhaa anazozihitaji, ili akazilipie na kwenda nazo nyumbani.

Duka kubwa lililo na bidhaa tofautitofauti, zilizopangwa vizuri katika mashelfu huku juu kukiwa kumeningizwa mabango yanayo onyesha kila bidhaa inapopatikana, mfano bidhaa za wanawake zinapatikana katika eneo la mwanzo.

Mwanamke mmoja aliyevaa fulana ya rangi nyekundu akivuta kikapu kidogo chenye matairi, katika duka kubwa lenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye mashelfu akichagua bidhaa anazozitaka kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Duka kubwa lililo na mwanga wa kutosha limewekwa vigae chini, lina bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri katika mashelfu kama vile viatu, huku watu wengi wakiwa katika duka hilo wakichagua bidhaa hizo kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Watu wengi ambao wana umri tofautitofauti wakiwa ndani ya duka kubwa, linalouza bidhaa mbalimbali, ambazo wanazinunua kwa ajili ya matumizi yao ya kilasiku.

Duka kubwa lililojengwa kisasa, na kupangwa vizuri bidhaa mbalimbali katika mashelfu kama vile soda, maji, na juisi ambazo wateja huchaguwa kulingana na mahitaji yao na kwenda kuzilipia.

Sehemu ya duka kubwa iliyopangwa bidhaa mbalimbali, zilizopo katika mifuko iliyofunikwa, huku bei pamoja na vichoteo vikiwa vimewekwa juu, kwenye duka hili mteja anaweza kujihudumia mwenyewe kisha kwenda kulipia sehemu ya mapokezi.